Mwanariadha mmoja anayeitwa Samwel Mushai amevalia nguo nyeusi. Anaongozwa na mwenzake Jean Kipchumba ambaye amevalia nguo ya kijani kibichi na kaptura nyeusi. Wanakimbia wakifanya mazoezi.

Mwanariadha wa jinsia ya kike, ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu, ni mlemavu. Anaendesha kiti chenyewe kwenye uwanja, amevalia nguo iliyoandikwa Kenya, yenye rangi nyekundu, na ana nguo zingine yenye rangi nyeusi.

Wanaume wawili ambao ni walemavu wanacheza mpira wa miguu. Wanakimbia wakiwa wameshikilia mikongojo yao, mmoja amevalia nguo yenye rangi nyekundu na kaptura nyeupe. Mwengine amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi na kaptura nyeupe. Wanakimbia kwenye uwanja usiokuwa na nyasi.

Aliyekuwa waziri wa elimu kitambo anaitwa Ezekiel Machogu amesimama huku anaongea katika kipazasauti kilicho mbele yake ameshikilia kijikaratasi jeupe mikononi mwake amevalia suti yenye rangi ya samawati ana shati nyeupe amevalia tai.

Cheti kimebandikwa ukutani. Kimeandikwa maneno waste management in schools and our neighbourhoods . Kwenye mviringo kumechorwa watu ambao wako shambani. Miviringo ingine ina mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamevalia nguo zenye rangi nyekundu. Wamebeba bendera ya Kenya mikononi. Wengine wameketi kwenye vitu vya magurudumu huku wakisukumwa na wenzao, wa kiume wamevalia kofia nyeusi vichwani.

Vitabu vimepangwa kwenye kabati kila kitabu kimepangwa katika sehemu yake kuna kitabu cha rangi nyeusi, rangi ya samawati, kitabu cha rangi ya manjano kabati yenyewe ni ya rangi nyeupe.

Mtu mmoja ambaye ni mlemavu na ambaye ni wa jinsia ya kike ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Kiti chenyewe ni chenye rangi nyeusi. Ameshikilia kibango ambacho kinasema Paris twenty four qualified . Amevalia kofia yenye rangi nyeusi na amevalia nguo ambayo imeandikwa Kenya ikiwa ni yenye rangi nyekundu, ana kaptura yenye rangi nyeusi, nyuma yake kuna maji.

Mtu mmoja, ameketi kwebye mashua ya rangi nyeupe, yupo kwenye maji, amevalia nguo ya rangi nyekundu ambayo imeandikwa Kenya, amevalia kofia yenye rangi nyeusi.

Mwanariadha wa jinsia ya kike ambaye ni mlemavu. Anakimbia kwenye uwanja kwa kutumia kiti cha magurudumu. Amevalia nguo yenye rangi nyeusi. Ameshikilia magurudumu kwa mikono yake miwili.

Mtu ameketi kwenye mashua yenye rangi nyeupe, amevalia nguo yenye rangi nyekundu ambayo imeandikwa Kenya, amevalia kofia nyeusi, kiti cha magurudumu chenye rangi nyeusi pia kimeegeshwa hapo kando.

Tarakilishi mbili ambazo ni za rangi nyeusi na kibodi zenye rangi nyeusi zimesimamishwa kwenye meza ambayo ni ya rangi nyeupe. Meza hii imeundwa kwa mbao kwa sehemu ya juu na imesimamishwa kwa chuma kwa sehemu ya chini. Vitabu vimepangwa katika sehemu moja ya meza.

Kitabu kilichoandikwa Longhorn na maneno mengine yameandikwa katika lugha ya kifaransa kwa wino mwekundu, kina picha ya watoto ambayo wanacheza katika uwanja ambao una nyasi wa rangi ya kijani kibichi. Wasichana wawili wameshikilia kamba, huku mmoja wa katikati akiruka kamba hiyo. Amevalia nguo yenye rangi ya manjano na kaptura yenye rangi ya samawati.

Darasa lina ubao ambao ni wa rangi nyeupe. Ubao wenyewe umezingirwa kwa mbao. Maneno yaliyoandikwa katika ubao huu, yameandikwa kwa wino ambao ni wa rangi ya samawati. Kifaa cha kufagia na kifaa cha kuzolea uchafu vyote vimewekwa kwenye kona moja.

Karatasi ya mtihani ina michoro miwili. Mchoro moja ukiwa umeandikwa number tatu, mwingine ukiwa ni nne. Number tatu ikiwa ni caterpillar nne ikiwa ni alligator .Michoro yenye umbo wa miraba, imesahishwa ndani kwa wino mwekundu.

Wanariadha wawili, mmoja wa jinsira ya kike na mwingine wa kiume, wamesimama huku wameshikilia bendera ya Kenya. Mwanariadha wa kike anaitwa Nanzi Chelanga Koech. Wa kiume naye amevalia nguo yenye rangi nyekundu na kaptura nyeusi.

Wanariadha wako uwanjani. Mmoja amechuchumaa huku anamwamsha mwezake aliyelala sakafuni. Wamevalia nguo yenye rangi nyekundu. Mwenzake amevalia kaptura yenye rangi nyeusi. Wote wana viatu miguuni mwao.

Kifutaubao kimesimamishwa ukutani juu ya vigae ambavyo vimewekwa kwenye ukuta. Vigae vyenyewe ni vya rangi nyeupe. Kifutaubao hiki kimeundwa kwa mbao na kina kitambaa ambacho ni cha rangi nyeusi.

Ukuta umeandikwa maneno, KSDC. Kenya Society for Deaf Children. Umeandikwa kwa wino weusi na wino wa rangi ya samawati, na wino mwingine wa rangi ya kijani kibichi. Bendera ya Kenya imening'inizwa hapo ikiwa na baluni.

Watu wamesimama ambao ni wa jinsia ya kike na kiume. Mmoja wa jinsia ya kike ambaye ni mlemavu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, chenye rangi nyeusi. Wengine wameshikilia kibango ambacho kimeandikwa maneno. Wamevalia nguo zenye rangi nyekundu.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike, yuko kwenye chumba cha kufanya mazoezi. Amevalia shati nyeupe na suruali ndefu yenye rangi nyeusi. Kiti ni cha rangi nyekundu, nyuma yake kuna vyuma vya kufanya zoezi.

Mtu mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike yuko katika sehemu ya kufanyia mazoezi. Amevalia nguo yenye rangi nyekundu na suruali ndefu yenye rangi nyeusi. Ana viatu ambavyo ni za rangi nyekundu pia. Ameketi kwenye kiti ambacho ni cha rangi nyeusi.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali ni ya ghorofa mbili. Ina milango ya rangi nyekundu. Kando yake imepandwa maua na nyasi ya kijani kibichi.

Ubao ni wenye rangi nyeupe. Kwa kando kumewekwa mbao ambayo imepakwa rangi nyeusi. Maneno yaliyoandikwa kwa ubao, mengine ni yenye rangi ya samawati na mengine ni yenye rangi nyekundu. Maneno mengine ni yenye rangi nyeusi. Mistari iliyopigwa, imepigwa kwa wino wenye rangi nyekundu. Ruler pia imewekwa kwenye ubao huu ambayo ni ya rangi ya manjano.

Madawati yamepangwa kwenye mstari. Yameundwa kwa mchanganyiko wa mbao na chuma. Pazia za madirisha ya chumba hiki, zimevutwa kando, ili kuruhusu mwangaza uingie chumbani.

Wachezaji ambao ni viwete wana mikongojo wapo kwenye uwanja, wamevalia jezi ya rangi nyekundu na kaptura ya rangi ya kijani kibichi pamoja na soksi zao. Kuna mpira nyuma yao, kuna magoli pia nyuma yao.

Cheti hii imeandikwa maneno play, learn, and grow together . Kuna wa pia picha ya watoto kwenye kulia na kushoto. Kuna mkono unaoonekana ukiwa umeshikilia kalamu ukiandika.

Madarasa yanaonekana yakiwa yamepakwa rangi nyeupe na yenye mlango wa rangi nyekundu. Kwenye ukuta kumechorwa wanyama tofauti wa porini wakiwemo twiga na ndovu na wanyama wengine. Nyuma ya darasa kuna miti yenye majani ya kijani kibichi.